Shule hii inaonekana kuwa yenye darasa ambazo lazima upande ngazi ili kufika kule kwenye darasa. Darasa hizi zimejengwa na kupakwa rangi huku zikiwa zinapendeza. Kando ya madarasa haya kuna ua na nyasi iliyokatwa vizuri.

Picha zinazoonyesha wanyama waliochorwa kwenye ukuta. Picha hizi zinashiria kwamba huenda hii ni shule ya wanafunzi wachanga. Kuna ua lililombele ya madarasa haya na kuna mti mkubwa ulioko nyuma ya madalasa hayo.

Wanakandanda walioko kwenye uwanja wanatumia fimbo vya kutembelea kuwasaidia kutembea, wanaonekana huenda ni walemavu walioko kwenye mchezo wa kandanda na wanaonekana kuwa wamejitahidi sana.

Hizi ni darasa ambazo zinaonekana kuwa zimejengwa kwa utaratibu mno, njia hii ambayo kwa kizungu ni corridor inaonekana kuwa safi sana na ambayo imepigwa deki.